Hiki, gari hiki ambayo inajulikana kama traki au gari za kubeba mzigo inabeba magari manne tofauti za kifahari zote ni mpya. Kununua gari hizi ni bei kali lakini ukinunua zote zinafaa kutembea na lami.

Hawa wanatushauri ya kwamba, unafaa kutafuta ushuru ambayo inasimamia ajali yoyote ile, haswa ajali ya barabarani ukipatana na shida barabarani gari ikugonge, wanakulipia madawa na upasuaji yote.

Ushuru wa kiafya ambayo kinajulikana kama RR ,shughuli thumna kubwa ambao wanasema wanaweza sisi kama raia au watu wa Kenya. Ya kwamba wanaweza kutulipia tukipatana na ajali.

Hapa kunauzwa nguo tofauti ambao zimetumika. zinaitwa kwa majina zinaitwa mtumba zilitolewa nchi zingine za ulaya. Huku kwa Kenya zina sifa mbaya sana kwa sababau wakenya hawapendi kuvaa nguo hizi

Hapa ni soko ya mboga, mboga tofauti ambazo zinauzwa humu ndani na huyu muuzaji wa mboga, enazi yao tukisema ni kama maembe, machungwa, nanasi, ndizi, kitunguu, kitunguu saumu na mengineo.

Hapa huuzwa nguo za kitamanduni za wamama pekeake, nguo za wanaume haiuzwi hapa. Ina ulizi ya hali ya juu. Zimefungwa kwa ulizi hali za juu na bado nguo maridadi zimo.

Hapa huuzwa viatu tofauti za mchezo. Viatu hizi ni za mchezo za kukimbizana kwa barabara lakini haiwezi kimbia kwa barabara yoyote ile haswa ya mchanga huwezi. Barabara ambayo ni nzuri.

Hapa kuna magari za basi ambayo zikona rangi tofauti. zimetegenezwa nchini China. Hawa wana ujuzi ya kutegeneza gari ya kila aina. Lakini shida yao ni moja pekeake, kuelewa lugha yao ya kichini ni gumu sana sisi kama waafrika.

Hiki gari nyeusi ni gari ya kifahari ,huuzwa kwa bei au pesa mingi sana humu nchi Kenya hipatikani kwa urahisi nayo ukipata shida yaku ambayo utapatana nayo ya kununua mafuta mingi sana kwa sababu gari inakunywa garama.

Gari hiki kwa jina la Harrier . Huku Kenya huitwa Harrier kwa sababu ya mbio zake. Ina sifa ya kukimbia kilo mita mingi sana, lakini shida yake kubwa ni inakunywa mafuta mingi sana na kila mtu hawezi endesha unafaa kuwa na ujuzi.

Muuzaji mboga mmoja. Huyu mwanaume anauza mboga tofauti kama nyanya, machungwa, mahindi, viazi, ndizi na mengineo kwa bei nafuu na bei rahisi. Mboga ni kitu peke yake iko rahisi humu sokoni.

Hii alama inaonyesha ya kwamba wewe ni binadamu au wewe ni mashini au roboti. Roboti ni mtu ambaye amatengenezwa na inatumia stima. Mashini ambayo imetengenezwa na inatumia stima.

Gari moja hiki nyekundu ambalo ni gari ya kubeba mizigo. Gari hii ni kubwa sana ambayo iko na karibu mguu kumi na. Inabeba gari madogo madogo karibu ishirini. Hoja kubwa ya hii gari ni kusafirisha magari.

Gari hiki ambaye ni mpya kulingana na mimi inasifa humu nchini. Inajulikana kama matatu hufanya kazi barabarani na shughuli kuu ya hii gari si ya kubeba mzigo ilhali ni ya kubeba watu wanadamu. Kazi yake ni kubeba watu peke yake, watoto kuwapeleka shule na kuwarudisha.

Hapa ni mahali ya kuweka au kupark magari, gari hizi tofauti zina sifa tofauti za kubeba watu. Zinginezo ni za kubeba mzigo peke yake, ilhali zingine ni za kubeba mizigo na watu wote.

Mtu huyu anaweka gari mafuta . Gari hiki ya kifahari ambaye mpya nyeupe imetolewa juzi. Na jamaa mmoja hapa amevaa suti amejiandaa kwa hamu na ghamu anaenda kazi yake, lakini gari anatumia mafuta mingi vile.

Hii kwa lugha ya kiswahili inaitwa chapa au hela au pesa. Jina zote hizo tatu zinatumika kwa jamii ya waafrika. Kwamba na kuwa eti pesa hiki ni pesa ya Jamuhuri ya Kenya na tunaona picha ya mzee mstaafu.